Wanawake na wanaume, ambao wameketi darasani katika shule ya elimu ya watu wazima, wakiendelea kujifunza na kuhakikisha kwamba wanatoka wakiwa wamepata maarifa ya kutosha.

Wanaume kwa wanawake watu wazima, wameketi ndani ya chumba kuizingira meza, wakati wakiendelea na masomo yao ya elimu ya watu wazima, ili kujipatia maarifa mengi ambayo waliyakosa wakiwa watoto wadogo.

Wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya darasa la elimu ya watu wazima wamevalia barakoa, huku baadhi wakiwa wanasinzia kutokana na siku nzima ambayo wamekuwa kwenye majukumu mengi ya kuwachosha.

Wanaume kwa wanawake wamejaa tele kwenye darasa ambalo wanajifunza elimu ya watu wazima, wakati ambao walikosa fursa ya kusoma wakiwa watoto wadogo na sasa wamejipatia nafasi nyingine ya kupata maarifa.

Wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti ambavyo vimewekwa kando ya shamba, kwa umakini wanamsikiiza mtu aliye simama mbele yao wakati akiwafundisha na kuwapatia maarifa ya vitu mbalimbali.

Duka ambalo linauza vitabu mbalimbali, vimepangwa vizuri, ili kuweza kufikika kwa urahisi huku mwanamke akivitazama kwa umakini ili kuweza kukipata kile ambacho amekifuata na kwenda kujiongezea maarifa.

Nje ya shule ya chekechea imefungwa bambea, ambayo wanafunzi wanaitumia kucheza wakati ambapo wametoka kupumzika, ili kujiweka imara kiakili na kiafya pia.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea inayo milikiwa na taasisi binafsi, mazingira masafi vifaa mbalimbali vya michezo vimefungwa huku baadhi ya watoto wakibembea na kujifurahisha baada ya masomo.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, kwa umakini wote wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, ili kujihakikishia wanafanya vizuri kwenye mitihani ya kufunga mwaka.

Kitabu ambacho kinatumika kwenye somo la kiswahili kwenye shule ya msingi chenye picha na michoro, bila kusahau hadithi mbalimbali ambazo watoto wanazipenda.

Kitabu kinachotumika shule ya msingi, ambacho wanafunzi husoma hadithi zake na kuitazama michoro yake, ili kujifunza na kupata maarifa zaidi namna bora ya kuishi kwenye jamii iliowazunguka.

Kitabu cha somo la kiswahili, ambacho kinatumika kwenye shule za msingi ili kuweza kupata hadithi mbalimbali, na kujifunza kupitia michoro, Ili baadae wanafunzi waweze kuwa na maarifa ya kutosha.

Ndani ya chumba cha kulala wanafunzi kikiwa kimetandikwa vizuri, vitanda na vimepangiliwa huku meza na kiti imewekwa kando ambazo huvitumia nyakati za usiku kujisomea.

Ndani ya darasa katika shule ya sekondari zimewekwa samani aina ya meza na madawati vilivyosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao, na kufanya kupendeza na kuivutia kila mwanafunzi anayeingia.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia barakoa yenye rangi ya bluu, ameketi ofisini kwake akiendelea kuyapitia madaftari na kuyasahihisha ili kuwapima wanafunzi wake uelewa ambao ameupata mpaka muhula huu wa mwisho.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa kwenye madawati na meza zilizotengenezwa kwa malighafi za mbao, wanaendelea kuifanya mitihani yao ya muhula wa pili, kabla ya kufunga shule na kurejea nyumbani.

Wanaume wawili ambao ni waalimu na wasimamizi wa mitihani katika shule ya sekondari wakiendelea kuifunga baada ya wanafunzi kumaliza ili iwe salama kuibeba na kupeleka sehemu inayohusika.

Muonekano wa nje wa majengo ya shule ya sekondari, yakiwa na usafi wa hali ya juu huku vyumba vya madarasa navyo vikiwa sio chakavu kwa ajili ya wanafunzi ambao wanatoka likizo kurudi na kuendelea na masomo yao.

Ndani ya chumba cha mtihani katika shule ya sekondari, wanafunzi wameketi huku wasimamizi wengi wakiendelea kuwatazama kwa makini, ili kuhakikisha hawaegelezi majibu na kufanya mitihani yao kufutiwa.

Vijana wa kiume na wa kike ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo kikuu, wameketi darasani wakiwa na utulivu na umakini wao wote wameuelekeza kwenye mitihani ambayo wanaendelea kufanya.

Wanaume na wanawake ambao ni watu wazima, wameketi kwenye chumba cha darasa cha elimu ya vyuo vikuu, wakati ambapo wanamsubiria mkufunzi aweze kufika na kuendelea na masomo yao ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani wakiendelea kufanya utafiti mbalimbali kwenye mtandao kwa kutumia komputa iliyoko mezani, ili kujihakikishia wana maarifa ya kutosha kukaa katika mtihani wa mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa utulivu mkubwa, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kujipatia maarifa mengi sio tu ya kufanyia mitihani, lakini kwa maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani kwenye viti na madawati chakavu, wakiendelea kumsikiliza mwalimu ili wajipatie maarifa, si tu ya kufaulu mitihani yao lakini yatakayowasaidia kwenye maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, ambao wamekusanyika kwa pamoja wakimzunguka mmoja wao, wakati wakiendelea kufanya utafiti kwa kutumia kompyuta mpakato kutokana na upungufu mkubwa wa kifaa hiki.

Wanaume kwa Wanawake waliotokea maeneo mbalimbali kwenye jamii, wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa cha elimu ya vyuo vikuu, wakiendelea kupata maarifa kutoka kwa Mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wahitimu wa elimu ya vyuo vikuu wakisimama kuruka na kusherehekea huku wakizirusha kofia zao juu, wakiwa wamevalia majoho wakati wakifanya mahafali ya mwisho.

Vijana wa kike kwa wakiume ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu wameketi darasani wakiwa na utulivu na umakini wao wote, wameuelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa kike kwa wa kiume ambao wanasoma masomo ya vyuo vikuu, wameketi darasani kwa kutulivu wakati wanaendelea kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kuhakikisha wanapata maarifa yote waliyoyafuata.

Wanafunzi wengi ndani ya chuo cha elimu ya vyuo; wanaendelea na masomo yao, huku mkufunzi akitumia televisheni iliyoko mbele yao hili kuwaongezea maarifa zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wametoka nje ya darasa ili kuendelea na mazoezi ya vitendo, kwa kutumia gari chakavu ambayo wanaifungua na baadae kuhakikisha wanairejesha kama mwanzoni.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wameketi darasani wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa na mashine zilizoko mezani ili kujiongezea ujuzi zaidi.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, amevaa vazi lake la rangi ya bluu, wakati akiendelea kujifunza zaidi kutumia vifaa vilivyopo mbele yake juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wameketi darasani wakiendelea kufanya tafiti mbalimbali kwenye mtandao, kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku mwalimu wao akipita kukagua mmoja baada ya mwingine.

Vijana wa chuo cha ufundi wameketi darasani kwa utulivu na umakini mkubwa wakati wakitumia vifaa vilivyopo mezani kufanya mazoezi ya vitendo ili kujiongezea ujuzi zaidi.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiendelea kufanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia kifaa alichokishika ili kuhakikisha anajiongezea ujuzi wa kutosha kabla hajamaliza na kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanawake kwa wanaume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani, huku wanaendelea kufanya tafiti tofauti tofauti mtandaoni, kwa kutumia kompyuta ambazo zimewekwa kwenye meza walizokalia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye chumba maalumu cha mazoezi ya vitendo, wakiendelea kutendea kazi yale yote wanayofundishwa, wakiwa wanachomelea vyuma wakati wamevalia miwani maalumu kujikinga macho yao yasiathirike.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wamesimama wakimzingira mkufunzi wao, wakati anawafundisha kwa vitendo kupitia kimoja ya kifaa kilichowekwa mezani.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa darasani wanajikita zaidi kwa umakini kwenye kufanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani, baada ya kupewa maelekezo ya kina.